Kuna kitabu ambacho kimeandikwa nyota ya kiswahili. Kitabu cha mwanafunzi gredi ya pili. Kwenye kile kitabu kuna farasi wawili kisha kuna watu wawili ambao wamepanda farasi. Mmoja amevaa shati ya manjano mwingine amevaa shati ya kijani kibichi.

Hili ni jumba la mawe, kumetengenezwa na mlango ambao umepakwa rangi nyekundu. Kwenye mlango huu umeandikwa Grade six C Mr Emoli. Mbele ya mlango kuna mafua ambayo yamepandwa.

Kuna jumba kubwa ambalo limejengwa, bustani la nyumba hili lina nyasi ya rangi ya kijani kimbichi. Pale kuna miti ambayo yamekuwa kubwa kwenye bustani hilo.

Hapa ni bustani ambapo kuna nyasi ya rangi kibichi. Pale nyuma kuna miti zilizomea yenye rangi ya kijani kibichi. Pale kuna tangi ya maji, huku kariu na tangi kumeandikwa fire assembly point kumaanisha ni mahali ambapo moto ikitokelezea watu hukimbia kwanza.

Hapa ni bustani ambayo ina nyasi ya rangi ya kijani kimbichi. Pale kuna bango lililoandikwa Fire assembly point . Nyuma aake kuna tangi la maji lililowekwa lenye rangi nyeusi.

Kuna jumba kubwa la ghorofa, ambalo iko na madirisha, vioo, na madirisha ni kama ni mengi.

kuna bango imewekwa kueleza msitu ni nini, kisha kueleza aina za misitu, umuhimu wa misitu, na jinsi tutakavyo linda misitu yetu. Pale pia, wameonyesha baadhi za vitu tukifanya, tunaeza linda misitu yetu, pia aina za misitu.

Kuna meza mbili ambayo meza ya kwanza imebeba kompyuta, meza ya pili imebeba kopyuta tatu na pale kuna viti vya kukalia. Kisha kuna ubao, ubao uko pale.

Hapa kuna watu walemavu wawili ambao wanatembezwa na wenzao huku wote wamevalia vazi lenye rangi nyekundu. Kwenye wamebeba bendera ya Kenya. Pale wengine wamebeba bango linaloonyesha team Kenya.

Kuna wakimbiaji wawili, mmoja amevaa shati lenye rangi nyeusi na suruali lenye rangi nyeusi. Mwingine amevaa shati lenye kijani kimbichi na suruali nyeusi. Mmoja wao haoni vizuri kisha anaelekezwa wakati wakukimbia.

Kuna mwanasiasa, mmoja ambaye anajulikana kama Mike Sonko. Amekaa na walemavu, neno la kurudisha, huku akionyesha hasara za mchezo wa kivita.

Hapa ni ofisi ya shule ambapo tunaona vitabu ya gredi ya nne, nane na gredi ya tisa, pale zimewekwa juu ya meza, pale kuna laptopi ambazo zimewekwa juu ya meza.

Kuna wachezaji ambao wamevaa jezi nyekundu huku ni walemavu. Huku wanacheza mpira katika uwanja na wenzao.

Kuna mchezaji mmoja ambaye amevalia shati nyekundu anayeitwa Asiye Suluhu Muhamed. Anacheza mchezo wa Para Rowing .Mchezaji huyu hana miguu yote mawili.

Kuna nyumba la ghorofa ambalo limewekwa kwenye bustani nzuri sana yenye rangi ya kijani kibichi. Pale kuna mafua ambayo yamemea pale juu. Chini kuna mti uliokatwa kando na jumba lile.

Kuna wakimbiaji wawili ambao wanakimbia. Mmoja wao amefunikwa macho na ni msichana, mwingine hajafunikwa macho amevaa jezi yenye rangi ya majano. Kwenye jezi wameandika Nisssan. Jezi jingine wameandika Nissan kwa Koech.

Kuna bango ambalo limewekwa kwenye ukuta ambayo imeandikwa in our school we obey the rules. We work as a team, we respect each other. We chase our dreams, we do healthy competition. We follow instruction we obey teachers. We keep time, we say little things please, thank you, I am sorry, forgive me, God bless you. We re family bango linasema hivi.

Kuna hesabu ambao unasema kumi ondoa tano, ili mwanafunzi akapata ni tano. Kuna nyingine ambapo mwanafunzi ameambiwa nne ondoa nne akapata sufuri. Kisha, kuna mchoro wa mnyama anayeitwa caterpillar , pia kuna mchoro wa mnyama anayeitwa alligator . Pale pia kuna kuongeza, tisa ongeza moja, kupata kumi.

Kuna kitabu ambacho kimeandikwa sarufi, matumizi ya hiki na hivi. Hiki ni kitabu, hivi ni vitabu, kitabu hiki ni kizuri, vitabu hivi ni vizuri. Hiki ni kiatu, hivi ni viatu, kiatu hiki ni kibaya, viatu hivi ni vibaya, kisha kuna mchoro.

Kuna watu wawili, mmoja amevaa shati kijani na mwingine amevaa shati nyeupe, wote ni vilema, hawana miguu, wako na mguu mmoja huku wakicheza mpira. Mmoja amefuga nywele mwingine hajafuga nywele pale, kisha wanacheza mpira kwa uangalifu sana.